Jengo la kisasa la benki likiwa na bango la matangazo na magari yaliyowekwa mbele yake, jambo linaloonyesha upatikanaji wa huduma kwa wateja wa mijini. Mandhari ya nje yenye rangi ya kuvutia na mabango na huduma za kifedha na mazingira safi, huakisi taswira ya benki za kisasa zinazotoa huduma salama.

Mteja akifanya miamala kwenye mashine ya “ATM ya benki ya KCB.” Huku mishale ya kijani na manjano ikizunguka kwa duara kuashiria mzunguko wa fedha kama kuweka na kutoa pesa. Mandhari ya nyuma yenye rangi ya samawati nyepesi inaongeza mvuto wa kisasa ikisisitiza urahisi wa upatikanaji wa huduma za kifedha kupitia teknolojia ya benki.

Tangazo la benki likisisitiza huduma za kifedha za kisasa kupitia teknolojia ya simu kadi. Ambapo mtu anaonekana akitabasamu akiangalia simu yake. Huku kadi ikionyesha kwa uwazi mbele ikiwa na maandishi. Mandhari hii inaakisi muelekeo wa benki kuelekea huduma za kidijitali zinazoziwezesha miamala ya haraka.

Eneo la mapokezi ndani ya jengo la benki, ambapo mteja aliyevaa shati la samawati anazungumza na mhudumu wa mapokezi anayefanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato, huku watu wengine wawili wakisubiri huduma kwa utaratibu. Ukuta wa nyumba una rangi nyekundu na umewekwa mabango ya taarifa na dari, na yana vigae vyeupe na taa za umeme. Mandhari hii inaakisi taarifa rasmi ya benki.

Mhudumu wa baa akiwa katika mazingira ya mafunzo akimimina kinywaji kwenye glasi ya barafu. huku kaunta akiwa na vinywaji vya rangi mbalimbali vilivyotengenezwa tayari nyuma yake kuna rafu zilizojaa chupa za vileo na sehemu ya kuhifadhi divai ukutani.

Tukio la kuonja divai katika mazingira ya baa, ambapo wanawake kadhaa wameketi kuzunguka meza ya mbao, iliyojaa chupa za divai, glasi, na sahani ya chakula; huku mwanamke mmoja akisimama akielezea chupa ya divai kwa kundi hilo. Nyuma yao kuna jokofu kubwa lililojaa chupa za vileo.

Kundi la watu wakiburudika ndani ya baa wakiwa mezani na chupa kadhaa za bia huku mmoja wao aliyevaa fulana, akihamasisha unywaji wa kistaarabu, mandhari hii inaonyesha hali ya uchangamfu na mazungumzo ya kijamii, ikisisitiza baa kama sehemu ya mapumziko rafiki na uhamasishaji wa matumizi salama ya vileo katika jamii.

Mhudumu wa baa aliyevaa fulana akiwa nyuma ya kaunta yenye glasi ya kinywaji na bakuli la mapambo lenye mimea wa kupendezesha, nyuma yake kuna rafu zilizojas chupa za vinywaji mbalimbali, zikionyesha utofauti wa huduma zinazotolewa. Mandhari hii inaakisi baa ya kisasa yenye mazingira ya kirafiki na ya kupendeza.

Gari jeupe lililopaki kwenye eneo la wazi wakati wa machweo ya jua likiwa limeegeshwa pembeni na kuoneshwa upande wa kushoto huku mandhari ya nyuma ikijumuisha magari mengine miti na trela la shehena. Muonekano huu unaakisi mazingira ya kituo cha uuzaji wa magari au ghala la usambazaji wa magari.

Eneo la uuzaji wa magari mjini Kigali likiwa na msururu wa magari meupe yaliyopangwa kwa mpangilio kwenye maegesho. Mandhari ya jengo la kisasa na mnara wa ujenzi nyuma ya magari, inaashiria maendeleo ya mji na mazingira ya kibiashara ambapo wauzaji wa magari huonyesha bidhaa zao kwa uwazi ili kuwavutia wateja.

Karakana ya kisasa inayohusisha huduma za uuzaji wa magari ambapo gari jekundu limewekwa kwa mashine kwa ajili ya ukaguzi. Huku gari jingine likiwa limeegeshwa chini. Mazingira ya karakana ni safi na yamepangwa vizuri ikiwa na vifaa vya kisasa vinavyotumikwa na mafundi. Jambo linaloonyesha uwekezaji na uuzaji wa magari.

Jumba la maonyesho ya magari ambapo magari yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika mazingira safi yenye sakafu ya vigae, mwangaza wa kutosha na mabango ya chapa. Kila gari lina kibanda cha maelezo kinachotoa taarifa kuhusu sifa na bei. Jambo liinaloonyesha namna ya uuzaji wa magari wanavyotumia mpangilio ya kisasa na wa kuvutia ili kuwasaidia wateja kufanya maamuzi ya ununuzi kwa urahisi.

Duka la bidhaa za maziwa, likiwa na mashine ya kisasa ya maziwa ya “ATM”, lenye vitufe na skrini za kidijitali, kwa ajili ya kupima na kutoa maziwa. Huku mwanaume aliyevaa fulana yenye nembo ya “CBA”, akimimina maziwa kutoka kwenye jagi hadi kwenye chupa ya plastiki.

Mashine mbili za kuuza vinywaji katika chumba chenye mapambo ya samawati na rangi ya chungwa moja ikiwa na maji safi ya kunywa na nyingine maziwa safi iliyoandikwa "maziwa ATM'. Mashine ya maziwa imepambwa kwa maandishi na picha za ng'ombe ikisisitiza ubora na usafi wa bidhaa, mandhari hii inaakisi matumizi ya teknolojia katika maduka ya bidhaa za maziwa.

Mtu katika duka la bidhaa za maziwa akimimina maziwa kwenye chupa kubwa kupitia kichujio hadi kwenye kikombe cha plastiki, bidhaa mbalimbali kama viungo zikiwa zimepangwa kwenye rafu na kutundikwa ukutani, mandhari hii inaakisi mazingira ya duka la maziwa inayotoa huduma ya karibu kwa wateja.

Duka la rejareja lenye mashine za kisasa za kutoa bidhaa za maziwa, maziwa atm na jokofu la kokakola na bidhaa za maziwa kama mtindi. Mpangilio huu unaakisi mabadiliko ya kibiashara za maziwa, kuwekewa matumizi ya kiteknolojia kwa huduma za haraka, salama na zinazopatikana kwa urahisi, hivyo huimarisha upatikanaji wa bidhaa bora na chakula na maziwa katika mazingira ya mijini.

Duka lenye mashine ya maziwa atm iliyowekwa mbele ya mlango wa kijani angavu, ambapo watu wawili wakionekana kushiriki katika mazungumzo. Mashine hiyo imepangwa kwa picha za jua linalochomoza na mashamba ya kijani, ikisisitiza ubora wa usafi na asili ya maziwa yanayotolewa.

Mashine ya kisasa ya maziwa atm yenye chapa na maandishi ya kuvutia, ikiwa na picha za ng'ombe na watoto wanaokunywa maziwa jambo linaonyesha ubora wa usalama wa bidhaa mashine hii imetengenezwa kwa muundo wa kuvutia na teknolojia ya kidijitali, ikilenga kurahisishwa upatikanaji wa maziwa safi katika mazingira ya rejareja na inaakisi duka la bidhaa za maziwa linalotumia ubunifu wa kisasa.

Mashine ya maziwa atm yenye chapa na iliyowekwa ndani ya jengo na kubuniwa kutoa maziwa safi yaliyo pikwa tayari na kunywa, mashine hii ni ya kidijitali na mapambo ya picha za ng'ombe na maziwa, ikisisitiza ubora wa usafi wa bidhaa madhari hii inaakisi mazingira ya duka la bidhaa za maziwa inayotumia teknolojia ya kisasa kurahisisha upatikanaji wa maziwa bora kwa wateja.

Mashine ya kisasa ya "maziwa ATM " iliyowekwa ndani ya duka la rejareja, ikiwa na muundo wa kuvutia unaoonyesha ng'ombe wakila majani kwenye mandhari ya kijani, na anga la samawati. Mashine hii ina sehemu ya kutoa maziwa na kudhibiti kiasi. Mandhari ya dukani inaonyesha bidhaa mbalimbali kwenye rafu ikionyesha kuwa mashine hii ni moja ya huduma za kisasa za maduka.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa yenye maandishi ya "maziwa ATM", ikiwa na tangazo ni picha ya mtoto aliyeshika glasi ya maziwa mashine, hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika maduka ya bidhaa za maziwa kwa lengo la kutoa huduma salama halisi na kujitegemea kwa wateja.

Mashine ya maziwa atm yenye muda wa kisasa na rangi ya samawati na nyeupe, ikiwa na michoro ya maziwa inayomwagika na maandishi yanayoonyesha upatikanaji wa maziwa safi kwa bei nafuu, mashine hii ina sehemu ya kuingiza taarifa imebuniwa kurahisisha usambazaji wa maziwa katika mazingira ya duka la bidhaa za maziwa.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa yenye chapa ya maziwa ya "ATM" ikisisitiza upatikanaji wa maziwa safi kwa njia ya kiautomatiki. mashine hiyo ina sehemu ya kutoa maziwa yenye dirisha la wazi upande wa kushoto na skirini ya kidigitali pamoja na kitufe cha malipo kwa kutumia kadi upande wa kulia.

Mashine ya maziwa"ATM" iliyowekwa ndani ya duka la rejareja ikitoa maziwa safi kwa njia ya kisasa. Wateja wawili wamesimama karibu na mashine hiyo. Huku rafu za duka zikiwa na bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku kama vile:vifaa vya usafi binafsi kwa maduka ya maziwa.

Mwanamke aliyesimama mbele ya jengo lenye milango na madirisha ya rangi tofauti; akiwa amevaa mavazi rasmi na kubeba mkoba, huku dirisha likionyesha bidhaa mbalimbali kama nguo na vifaa vingine. Uwepo wa bango na tangazo la vinywaji inaashiria kuwa jengo hilo linafanya biashara rejareja ikiwemo uwezekazo wa kuuza bidhaa za maziwa. Mandhari hii inaakisi mazingira ya biashara ndogondogo zinazotoa huduma za kila siku kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya maziwa ya "ATM" iliyobuniwa kwa ajili ya kutoa maziwa kwa mfumo wa huduma binafsi, ikiwa ni ya kidigitaji na sehemu ya kutoa maziwa. Mashine hii imepambwa kwa picha ya mandhari ya mashambani yenye ng'ombe wa kuchunga, kuashiria ubichi wa asili ya bidhaa huku maelezo ya mawasiliano kama: namba ya simu, barua pepe na tovuti yakionyesha uwazi wa huduma.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa safi iitwayo "Maziwa ATM" ndani ya duka la bidhaa za maziwa ikiwa na kibodi ya kidijitali na sehemu ya kuchota maziwa huku ikipambwa na picha ya ng’ombe. Mashine hii inaonyesha mabadiliko ya kiteknolojia katika sekta ya maziwa kwa kurahisisha upatikanaji wa maziwa safi kwa kiasi kinachohitajika kwa haraka na kwa usafi wa hali ya juu dukani.

Mashine ya kuuza maziwa ya kisasa aina ya maziwa "ATM" iliyoendeshwa na ikiwa na nembo na kauli mbiu, pamoja na kaunta ya kuhudumia wateja, watu kadhaa wamekusanyika kuipata huduma, ikionyesha jinsi teknolojia ya kiautomatiki inavyotumika kuboreshwa upatikanaji wa maziwa safi na baridi katika jamii.

Kibanda cha kisasa cha kuuza bidhaa za maziwa kilicho katika soko lenye shughuli nyingi kikiwa na mashine ya "maziwa ATM" inayowezesha wateja kuchota maziwa safi kwa vyombo vyao binafsi, huduma hii ni moja ya mfano wa teknolojia rafiki inayoboresha upatikanaji wa lishe bora kwa gharama nafuu.

Mashine ya maziwa "ATM" iliyowekwa ndani ya duka au eneo la kibiashara likiwa na maandishi anaonyesha kuwa imejitolewa kwa msaada na mashirika mbalimbali. Mashine hiyo ina paneli ya kidigitali na sehemu ya kutoa maziwa. Huku ni mbwa na picha ya ng'ombe ikisisitiza upatikanaji wa maziwa safi na salama. Mazingira haya karibu yanaonyesha kabati la vioo lenye bidhaa na rafu zilizojaa nyaraka na bidhaa mbalimbali dukani.

Mashine ya kuuza maziwa ya kisasa aina ya mazima ATM yenye rangi ya samawati na maandishi makubwa ya wima "MAZIWA', ikiwa na paneli ya udhibiti na sehemu ya kuchotea maziwa katikati. Madhari hii inaakisi maendeleo ya teknologia katika maduka ya maziwa hasa mjini.

Mashine ya kisasa ya maziwa eitiemu yenye sehemu ya kumimina na skrini ya kidijitali kwa matumizi ya mteja, ikiwa imepambwa na rangi ya samawati na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe, na maandishi yanayoonyesha maziwa yanayotolewa ni safi na salama na yanatolewa kwa bei nafuu.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa inayojulikana kama "maziwa ATM" yenye rangi ya samawati na nembo ya kampuni, mashine hii ina skrini mbili, moja kwa ajili ya kuchagua au kulipia huduma na nyingine katiak eneo la kutoa maziwa , ikiashiria matumizi ya teknolojia katika usambazaji wa maziwa safi.

Mashine ya kisasa ya maziwa ''ATM'', inayotoa maziwa safi kwa mfumo wa kujihudumia, ikiwa na nembo na picha za ng'ombe zinazosisitiza asili ya bidhaa. Pembeni kuna bango linalotangaza bidhaa za kila siku kama mtindi, maziwa safi, ikionyesha urahisi wa upatikanaji wa lishe bora dukani, kwa njia ya kisasa.

Wateja wakisubiri huduma katika duka la bidhaa za maziwa ambapo mashine ya kuchota maziwa imewekwa ndani ya chumba chenye mchoro wa ng`ombe na maandishi yanayohamasisha usafi wa maziwa. Mmoja wa wateja anaonekana akitumia mashine hiyo huku wengine wakiwa kwenye foleni. Jambo linaloonyesha utaratibu wa huduma na upatikanaji wa mahitaji ya bidhaa hiyo. Mandhari ya ndani yenye nyaraka na vifaa vya ofisi inaakisi usimamizi bora wa huduma.

Mashine ya kuuza maziwa yenye maandishi "maziwa ATM" ikiwa imepambwa kwa picha za ng'ombe na michoro ya maziwa ikisisitiza ubora wa maziwa safi. Mtu mmoja amesimama kwa furaha pembeni ya mashine hiyo akionekana kuunga mkono huduma hiyo huku mandhari ya nyuma ikionyesha mlango wa kijani na rafu za bidhaa ndani ya duka. Muonekano huu unaakisi mbinu za kisasa zinazotumiwa na wauzaji wa bidhaa za maziwa katika kutoa huduma bora.

Mashine mbili za kuuza bidhaa za chakula zilizowekwa ndani ya jengo, ambapo mashine kubwa imeandikwa maziwa "ATM" na kutangaza upatikanaji wa maziwa safi kwa kutumia picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa; huku mashine ndogo ikionyesha huduma ya kuuza kachumbari kwa michoro ya mbogamboga. Mandhari hii inaakisi ubunifu wa uuzaji wa bidhaa za maziwa na chakula kwa kutumia teknolojia ya moja kwa moja ili kurahisisha upatikanaji wa bidhaa.

Tukiwa kibiashara katika duka dogo la bidhaa za maziwa ambapo mteja anayeshika mfuko wa samawati anapokea chupa ya glasi yenye maziwa kutoka kwa muuzaji aliye ndani ya kibanda cha maandishi na alama tiki ukutani. Mandhari hii inaakisi mazingira rejareja ya ndani yanayotoa huduma ya karibu kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa maziwa ATM ndani ya duka dogo la bidhaa za maziwa ikiwa imepambwa na picha na maandishi yanayohamasisha maziwa bora ng'ombe, ili kuwawezesha wateja kujichotea maziwa kwa kiasi wanachohitaji kwa usafi na urahisi huku mazingira ya duka yakionyesha huduma mseto kwa jamii. Mandhari hii inaonyesha mabadiliko ya kiteknolojia katika sekta ya maziwa.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa safi maziwa atm, ndani ya duka la bidhaa za nyumbani ikibadilisha muelekeo mpya wa biashara za maziwa kuelekea teknolojia rahisi inayotumika katika jamii. Mashine hii huwezesha wateja kuchota kiasi wanachohitaji kwa bei nafuu, huku ikithibiti usafi na ubora wa maziwa kupitia mfumo wa kuhifadhi wa joto sahihi.

Mlango wa duka linalouza bidhaa za maziwa na mayai, likiwa na mabango yenye maandishi "maziwa freshi, maziwa Mala" yanayoonyesha upatikanaji wa maziwa safi, mtindi na mayai kwa bei ya jumla. Ndani ya duka kuna vyombo vya kuhifadhia au kuchotea maziwa vikibainisha utayari wa huduma kwa wateja.

Mashine ya kuuza maziwa ikibainishwa kuwa inatoa maziwa safi kwa njia ya kiautomatiki. Mashine hiyo ina sehemu ya kutoa maziwa ya chuma na paneli ya kidigitali yenye skrini na vitufe vya kuendesha huduma ikionyesha matumizi ya teknolojia katika maduka ya bidhaa za maziwa, kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa maziwa bora kwa njia salama.

Mashine ya maziwa ya "ATM", inayotoa maziwa safi kwa njia ya kiautomatiki ikiwa na maandishi pamoja na skirini ya kidigitali pamoja na sehemu ya kutolea maziwa, mandhari hii inaakisi matumizi ya teknolojia katika sehemu ya utoaji wa maziwa ili kurahisisha upatikanaji wa maziwa bora kwa njia salama.

Mashine ya maziwa ATM iliyowekewa ndani ya duka ikiwa na maandishi yanayohamasisha ununuzi wa maziwa safi, yaliyotayarishwa kwa matumizi na mashine hii inadhibiti sehemu ya kutoa maziwa huku muundo wake ukiwa na rangi angavu na picha ya maziwa na ng'ombe ikisisitiza ubora wa bidhaa.

Lango la biashara linalouza mashine za kisasa maziwa "ATM" likiwa na mabango yanayohamasisha upatikanaji wa maziwa safi kwa bei nafuu. Mandhari hii inaakisi ukuaji wa maduka ya bidhaa za maziwa yanayojumuisha teknolojia ya usambazaji wa maziwa na kuwapa fursa wajasiriamali wa sekta za maziwa kuboresha huduma kwa wateja kwa njia ya kisasa.

Mashine ya kuuza maziwa ya kisasa aina ya maziwa ya "ATM", yenye michoro ya kuvutia na maandishi kama maziwa ikiwa ni sehemu mbili zilizo na picha za ng'ombe na maziwa. Mashine hii imewekwa nje karibu na jengo lenye roshani na mtu mmoja amesimama pembeni akiitumia au akijihudumia. Mandhari hii inaakisi maendeleo ya teknologia katika maduka ya bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia sare nyeupe akichukua bidhaa kutoka kwenye rafu ya jokofu ndani ya duka rejareja, ambapo pakiti za mtindi zenye ladha mbalimbali na juisi zimepangwa kwa mpangilio mzuri, mandhari hii inaakisi mazingira ya kisasa ya maduka ya bidhaa za maziwa, yanayolenga usafi uraisi wa upatikanaji wa bidhaa zenye ubora.

Sehemu ya duka la rejareja lililoandikwa maziwa freshi ambapo rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za maziwa kama paketi za maziwa mtindi na bidhaa nyingine zilizofungashwa kwa mpangilio mzuri. Mtoto mmoja anaonekana akitazama bidhaa hizo akionyesha tabia ya mteja na mvuto wa bidhaa kwa familia. Mandhari hii inaakisi mazingira ya kisasa ya maduka ya bidhaa za maziwa.

Mashine ya maziwa "ATM" katika mazingira ya rejareja, ikiwa na rangi angavu za samawati, na kijani pamoja na picha za ng'ombe na maziwa yanayomwagika, ikisisitiza ubora wa maziwa yanayopatikana katika maduka ya rejareja.

Mashine ya maziwa atm iliyowekwa ndani ya duka rejareja ikitoa maziwa safi. Mashine hii ni sehemu ya duka la bidhaa za maziwa ikitoa huduma kwa haraka, salama na rafiki kwa mazingira; kwa kuruhusu wateja kuchota kiasi wanachotaka bila vifungashio vya plastiki.

Mashine ya maziwa "a t m" katika mazingira ya duka ikiwa na rangi ya samawati na picha ya maziwa yanayomwagika pamoja na ng'ombe, anayechungwa ikisisitiza ubora asili ya maziwa pembeni kuna kabati la kuhifadhi kwa baridi lililojaa chupa za maziwa za ukubwa na rangi tofauti zikionyesha uwepo wa aina mbalimbali za maziwa.

Mashine ya maziwa ya "ATM" iliyowekwa ndani ya kibanda chenye fremu ya mbao na alama ya namba ikiwa na maandishi, mashine hii inaonyesha mazingira ya duka la kisasa la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa, kutoa maziwa safi na tayari kwa matumizi kwa njia ya rahisi na salama kwa wateja.

Mazingira ya ndani ya duka la rejareja la mashine ya kisasa ya kuuza maziwa, "maziwaa ATM"; ikiwa imepambwa kwa picha za ng'ombe na michoro ya maziwa, ikisisitiza ubora wa maziwa safi. Mtu anaonekana akihudumia masanduku meupe ya bidhaa huku rafu za duka zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali.

Duka dogo la bidhaa za maziwa lenye mashine ya kisasa maziwa "ATM" inayotoa maziwa safi moja kwa moja kwa wateja, ikiwa imepambwa kwa picha za ng’ombe na maziwa pamoja na mchoro wa kijani juu yake. Mandhari ya ndani ina sakafu ya vigaye vya rangi nyeusi na nyeupe, sinki dogo la pembeni na bango linalosisitiza ubora wa bidhaa.

Kitanda cha mbao kilichochongwa kwa ustadi, kikiwa kimewekwa nje kwenye ardhi ya udongo na kinaonyesha michoro ya kuvutia na muundo imara. Kitanda hakina godoro hivyo kinaonyesha uso wa mbao uliosawazishwa vizuri, huku mazingira ya nyumba yenye miti na pikipiki ya kidokeza kuwa eneo la karakana. Madhari hii inaonyesha ubunifu wa mafundi wa samani ubora wa mbao na mvuto wa kibidhaa.

Jumba la maonyesho ya samani likiwa na viti vya mkono vya kahawia vilivyopambwa kwa mito yenye mapambo ya maua huku mtu mmoja akirekebisha mto kwa uangalifu. Mandhari ya nyuma inaonyesha meza za chakula na viti mbalimbali ikibainisha wingi wa bidhaa zinazopatikana, mpangilio wa samani mwangaza wa kutosha na sakafu safi huonyesha ubora wa mazingira ya biashara.

Duka la magodoro lenye vitanda vilivyopambwa kwa mito ya rangi angavu huku kuta zake zikiwa na mabango ya matangazo yanayoelezea ubora wa bidhaa. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kibiashara yanayolenga kuvutia wateja kwa kuonyesha utofauti wa magodoro, teknolojia ya usingizi bora na huduma za kitaalamu hivyo kuimarisha imani ya wateja katika bidhaa za samani zinazolenga afya na faraja ya mtumiaji.

Jumba la maonyesho ya samani likiwa na sofa nyeupe yenye mapambo madogo juu yake, meza ya kahawa na kitengo cha kuhifadhi vitu. Kioo kirefu huku nyuma kikiwa na vitanda, viti vya mikono na sofa nyingine zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Mandhari hii inaakisi mazingira ya uuzaji wa samani wanayoitoa chaguo pana ya vifaa vya nyumbani.

Mandhari ya duka la samani likiwa na mpangilio wa sebule la kisasa, ikijumuisha sofa kubwa za kijivu na kahawia, meza ya kahawa ya mbao, meza ndoga ya pembeni, zulia lenye mwanga wa kuvutia pamoja na mito ya mapambo, na mablanketi ya bei. Mandhari hii ya nyuma inaonyesha kabati taa na sanaa ya ukutani huku mwanga wa asilia ukiingia kupitia madirisha makubwa, mpangilio huu unaakisi wauzaji wa samani wanaotoa suluisho kamili majumbani.

Eneo la maonyesho ya samani ambapo sofa za kisasa zenye vitambaa vya kuvutia zimepangwa chini ya paa la kujikinga zikiwa na miundo ya rangi mbalimbali. Sofa ya mbele na ya kijivu yenye vishikio vya vikombe na sehemu za kuweka mikono huku meza ndogo za mbao ziliwa pembeni na mtu aliyevaa mavazi mekundu akionekana kati ya samani hizo.

Jumba la maonyesho ya samani likiwa na vitanda vingi vilivyopangwa kwa mstari kila kimoja kikiwa na: godoro, mito, mashuka pamoja na viti vya mikono, sofa na meza za kahawa zenye majarida. Sakafu imepambwa kwa saruji iliyosuguliwa na zulia kubwa, huku mpangilio mzuri ukionyesha ubunifu wa uuzaji wa samani katika kuonyesha bidhaa zao.

Madhari ya duka la samani lililopangwa kwa ustadi likiwa na sofa za rangi nyeusi zenye uwezo wa kuegemea kwa starehe zilizozunguka meza ya kahawia ya mbao yenye msingi mweupe wa chuma na milango ya mitindo na banda pamoja na magurudumu ya kusogeza, juu ya meza kuna mapambo ya kisanii na nyuma yake kuna bango la matangazo lililowekwa juu ya sofa la katikati, mandhari hii imepambwa kwa taa za sakafu meza za pembeni na viti vya ziada.

Meza ya chakula ya mbao yenye rangi nyekundu angavu pamoja na viti vinanevyenye mibungo mirefu na matakia meusi, ikiwa imewekwa nje kwenye eneo la nyasi karibu na jengo jeupe lenye madirisha ya fremu za kahawia. Mandhari hii inaakisi ubunifu wa uuzaji wa samani katika kuwasilisha bidhaa zinazofaa kwa matumizi ya nje.

Mteja aliyesimama mbele ya duka la samani katika mazingira ya wazi yenye paa lililoungwa na nguzo, akitazama sofa na viti vya kisasa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri na rangi mbalimbali kama kijivu na kahawia, mandhari hii inaakisi shughuli za uuzaji wa samani wanaotoa chaguo bunifu na za kuvutia kwa wateja wanaotafuta bidhaa za starehe.

Duka la samani za kisasa lenye sofa kubwa jeupe na benchi jekundu, meza ya mviringo na viti vya kijani, huku rafu za nyuma zikiwa na mito ya mapambo na vifaa vya nyumbani, muundo wa ndani unachanganya mbao na chuma kwa mtindo wa kisasa wa viwandani ukionyesha ubunifu wa upangaji wa bidhaa na mandhari ya kuvutia kwa wateja.

Sofa ya kona ya kisasa yenye kitambaa cha kijivu chepesi na sehemu ya kupumzikia miguu. Ikiwa imepambwa na mito yenye rangi angavu kama: nyekundu, njano na machungwa; yenye michoro na maandishi ya kuvutia. Mandhari ya chumba ina sakafu ya mbao ukuta wa bati wa samawati na dirisha kubwa linaloonyesha barabara ba miti nje. Jambo linalodokeza kuwa huwenda ni sehemu ya maonyesho ya samani.

Mandhari ya ndani ya duka la samani lililopangwa kwa ustadi likiwa na viti vya ngozi vya kahawia vilivyowekwa mito yenye michoro ya ndege, meza ndogo ya mbao na chuma katikati, meza ya chakula yenye viti vya mbao nyuma yake, pamoja na sofa, viti vya mapumziko na kitanda kilichopambwa kwa mashuka meupe. Ukuta umewekwa picha na vioo, huku taa na mapambo mbalimbali yakiongeza mvuto wa mazingira.

Vitanda vya chuma vilivyopambwa kwa mbao zenye michoro ya kisanii, vikiwa vimepangwa katika eneo la wazi linaloashiria soko la samani. Taswira hii inaangazia ubunifu na mafundi wa ndani, wanaochanganya chuma na mbao kutengeneza samani imara na zenye mvuto, hivyo huwapa wauzaji wa samahani fursa ya kuonyesha ubora bidhaa zao.

Chumba cha mikutano kilichopangwa kwa samani za ofisi zikiwemo viti vyeusi vya mikono vyenye migongo mirefu na mito ya starehe, vikiwa vimepangwa kuzunguka meza ya mbao. Mandhari ya nyumba ina mapazia ya wima inayofunika madirisha na kizima moto ukutani ikionesha uzingatiaji wa usalama. Mpangilio huu unaakisi wauzaji wa samani wanaotoa vifaa vya maofisini.

Seti za samani za chakula jioni, zilizo tengenezwa kwa mbao ikijumuisha, meza mviringo na viti sita vyenye migongo ya miraba wima. Samani hizi zimewekwa katika mazingira ya karakana yenye sakafu ya udongo na vifaa mbalimbali vya uselemala vinavyoonekana nyuma. Mwonekano huu unaakisi ubunifu wa ustadi wa mafundi wa samani, ikionyesha bidhaa mpya zinazoweza kuuzwa kwa wateja.

Ukumbi wa maonyesho wa bidhaa za samani za nyumbani, ambapo kuna viti na sofa za mbao zenye mapambo ya kifahari, meza za kati zenye mapambo ya ndani, meza ya pembeni yenye maua pamoja na makabati, rafu, jokofu na runinga iliyowekwa kwenye kitengo cha burudani cha mbao.

Vitanda vya ghorofa vya mbao vilivyotengenezwa kwa ustadi wa kupangwa katika eneo la wazi vikionyesha ubora wa useremala wa ndani na maandalizi ya usambazi wa taasisi kama shule kwa uuzaji wa samani mandhari hii inaakisi uzalishaji wa bidhaa zenye matumizi ya kijamii kwa wingi.

Kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao, chenye ngazi upande wa kushoto iliyo na droo za kuhifadhi, huku sehemu ya juu ikiwa na mapambo ya kuchonga na sehemu ya chini ikiwa na nafasi ya kulala. Mandhari ya chumba yenye ukuta wa njano, dirisha lenye sehemu nyeusi na mapazia mekundu huongeza mvuto wa mazingira ya ndani. Muundo huu unaakisi ubunifu wa uuzaji wa samani katika kuwasilisha bidhaa zao zenye matumizi mengi.

Mafundi wawili wakichonga mbao kwa ustadi mkubwa katika mazingira ya wazi, ikisisitiza mchango wa kazi za mikono katika utengenezaji wa samani bora kwa wauzaji wa samani. Hii ni moja ya mbinu ya ndani na matumizi ya malighafi halisi na uendelezaji wa ujuzi wa jamii hivyo huimarisha imani ya wateja katika bidhaa.

Mandhari ya ndani ya duka la samani ambapo sofa viti vya mikono, mito ya mapambo na mazuria vimepangwa kwa ustadi, kuonyesha mpangilio wa sebule ya nyumbani, vioo vya ukutani vinasaidia kuongeza muonekano wa nafasi, huku bei na matangazo ya mauzo vikionekana kwenye baadhi ya bidhaa. Mandhari hii inaakisi ubunifu wa wauzaji wa samani katika shughuli za kijamii.

Karakana ya useremala ambapo mafundi wanajishughulisha na utengenezaji wa samani za mbao, ikionyesha mchakato wa kazi za mikono, katika mazingira ya kawaida yenye sakafu ya udongo na kuta za bati mmoja wa mafundi anasawazisha ubao, huku wengine wakishiriki na kufuatilia kwa karibu.

Kitanda cha kisasa chenye muundo wa kuvutia kikiwa sehemu ya juu na chini, zilizo na mapambo ya kijiometri na michoro ya kisanii , kiwekwa mbele ya bango ikionesha kuwa ni sehemu ya maonesho ya samani. Kwa wauzaji wa samani hii ni mfano bora wa bidhaa zenye ubunifu wa hali ya juu, zinazolenga kuvutia wateja wanaotafuta mchanganyiko na uzuri wa ubora wa utendaji.

Safu za vitanda vya chuma vilivyotengenezwa kwa ustadi na kupangwa katika mazingira ya nje ya soko, ambapo kitanda cha mbele kimechorwa rangi nyeupe na kina mapambo ya mizunguko ya miraba; huku vingine vyenye rangi za giza vikiwa na miundo tofautitofauti nyuma yake. Mandhari hii inaakisi biashara ya wauzaji wa samani wanaojikita katika utengenezaji wa vitanda vya chuma vya aina mbalimbali.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli ambapo mteja amesimama mbele ya kaunta, akizungumza na muhudumu aliyevalia sare nyekundu. Kaunta imepambwa kwa maua ya pinki na mazingira yanayoonekana kuwa safi na ya kitaalamu.

Sehemu ya wazi ya hoteli yenye meza zilizofunikwa kwa mashuka mekundu, viti vya mikeka, vyenye mito na kaunta ya mawe, yenye viti vya baa vyenye rangi nyekundu, ambapo mtu mmoja amesimama. nyuma ya kaunta kuna rafu zenye chupa na dirisha ndogo huku mandhari ya nje ikijumuisha mimea ya kijani na jengo lenye paa la vigae.

Mapokezi ya nyumba ya kulala wageni, ya muundo wa ambao unaotoa hisia ya joto na ukarimu. Ikiwa na dawati ya mapokezi, saa ya ukutani, inayoonyesha saa za maneno tofauti, na eneo la kusubiri lenye viti vya ngozi na meza ya mbao. Mandhari hii ya kisasa na yenye mwangaza mzuri inaonyesha mazingira ya kitaalamu yanayolenga kutoa huduma bora kwa wageni wa ndani na wa kimataifa.

Mandhari ya ndani ya hoteli yenye muundo wa kitamaduni wa kiafrika ambapo mapambo ya kuta, dari, samani na mavazi ya wageni yanatumia mitindo ya kikabila na rangi zenye mvuto wa asili, viti vimefunikwa kwa vitambaa vya michoro ya wanyama, meza zimeandaliwa rasmi kwa chakula, taa za duara zinaning'inia kutoka kwenye dari zenye muundo wa kijiometri

Mapokezi yenye mandhari ya kuvutia, inayochanganya usanifu wa kisasa na urithi wa kitamaduni. Ikiwa na dawati la mapokezi yenye mapambo ya kisanii, mavazi ya jadi, sanamu za kitamaduni na sehemu ya mafunziko yenye viti vya kisasa, mito ya rangi na maua mezani. Mandhari hii inaonesha mazingira rafiki na ya kupendeza kwa wageni.

Banda la mboga mboga katika soko la ndani ambapo safi kama karoti, nyanya, vitunguu, kabichi na mboga za majani yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, huku mandhari ya nyuma ikionyesha shughuli nyingi za watu na mabanda mengine ya biashara. Mandhari hii ina akisi muhimu wa maduka ya ndani katika kusambaza vyakula vyenye afya na kuendeleza kilimo cha jamii.

Banda la mboga katika duka la ndani lenye mwanga angavu ambapo mazao safi kama nyanya, vitunguu, mboga za majani na mengine yamepangwa kwa nadhifu kwenye vikapu na vyombo vya plastiki, huku mtu mmoja akiwa amesimama karibu na banda hilo, huenda ni muuzaji au mteja.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za kibiashara ambapo wauzaji na wanunuzi wanabadilishana bidhaa kama matunda, mbogamboga na mahitaji ya kila siku katika mazingira yenye msimiko wa kijamii myamvuli ya rangi tofauti hutoa kivuli kwa vibanda vya wauzaji, ikiongeza mvuto wa mandhari ya soko hali hii inahamasisha umuhimu wa masoko ya jadi kama kitovu cha uchumi wa jamii.

Mama aliyeketi sokoni kwenye kiti cha mbao akiwa amevaa mavazi ya pinki na nyeusi pamoja na kilemba. Huku akiwa katikati ya matunda na mbogamboga safi kama nyanya na maembe zilizopangwa kwenye vikapu, ndoo na makreti. Nyuma yake kuna wauzaji na wanunuzi wakishuguliika chini ya hema. Hali inaonyesha shughuli nyingi za kila siku. Mandhari hii inaakisi uhai wa soko la ndani kama kitovu cha kibiashara.

Mandhari ya soko la vifaa vya jikoni lenye rafu zilizopangwa kwa nadhifu na bidhaa mbalimbali kama sufuria, birika, vyombo vya kuhifadhia chakula na vifaa vingine vya nyumbani huku wateja wakionekana kuchunguza bidhaa na wakishiriki katika ununuzi. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio wa rangi na aina ikionyesha urahisi wa kuchagua na ubunifu wa kibiashara.

Soko la wazi lenye rangi na uhai ambapo mama aliyevalia shati la chungwa na kilemba anauza ndizi, nyanya, vitunguu na mbogamboga katika banda lake lilojaa mazao safi ya kilimo. Mandhari ya soko inaonyesha mchango wa biashara ndogondogo katika kukuza uchumi wa jamii upatikanaji wa lishe bora na nafasi ya wanawake katika mnyororo wa chakula.

Banda la soko lenye magunia na bakuli vilivopangwa kwa nafaka na kunde mbalimbali, maarage, dengu, mchele huku muzaji akiwa ameketi nyuma akihudumia bidhaa zake. Rafu za nyuma zinaonesha bidhaa zilizofungushwa na vitambaa na baadhi ya magunia yana bei zilizoandikwa kama elfu mbili na mia moja.

Banda la soko lenye matunda mbalimbali kama ndizi, machungwa, mapapai, parachichi na nanasi yaliyopangwa kwa mpangilio wa kuvutia kwenye vikapu. Huku muuzaji aliyevaa kofia ya ''tuhudumie wateja'' mandhari hii angavu inaonyesha biashara ya matunda umuhimu wa mazao safi katika maisha ya kila siku.

Mama katika soko lenye shughuli nyingi, akiandaa ndizi kwenye banda lake lililojaa mazao mbalimbali kama maembe na vitunguu, huku wateja na wauzaji wengine wakiendelea na shughuli zao. Hali hii inaangazia uhai wa soko la kijamii, umuhimu wa biashara ndogondogo katika kukuza uchumi wa ndani, na nafasi ya mwanamke katika usambazaji wa lishe bora, kupitia mazao safi ya kilimo.

Banda la biashara ndani ya soko, likiwa na bidhaa mbalimbali zilizofungishwa kama chupa, makasha na makopo; huku watu wakishiriki kwa kuangalia na kuzungumza na wauzaji. Kuta zimepambwa na mabango ya matangazo yenye rangi angavu, yakionyesha juhudi za kuvutia wateja na kutoa taarifa kuhusu bidhaa. Mandhari hii inaonyesha uhai wa shughuli za sokoni, ushiriki wa wateja na umuhimu wa upangaji wa bidhaa na matangazo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wamepanga matunda na mbogamboga kama nyanya, vitunguu, tikiti maji, nazi na mazao mengine kwenye vikapu na bakuli kwa mpangilio wa kuvutia wanaonekana wakishughulika katika mazingira hayo hali inayodhihirisha uhai wa biashara ya ndani kushirikiano wa kijamii na umuhimu wa masoko.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo mzazi aliyevaa kilemba cha walidi akihudumia mafungu ya vitunguu vyekundu vilivyoipangwa mbele yake. Huku nyuma, kukiwa na mazao mengine kama karoti, nyanya na viazi. Mpangilio wa rangi na wingi wa vizao unaonyesha uayo biashara ya mazao safi. Ushiriki wa wanawake katika uchumi wa soko na umuhimu wa masoko ya wazi katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula bora.

Muuzaji katika soko akiwa ameketi nyuma ya meza iliyopangwa kwa nadhifu na mboga mbalimbali kama: pilipili hoho, matango, nyanya, vitunguu na viazi; huku bidhaa hizo zikiwa kwenye vikapu na makreti. Mandhari ya soko inaonyesha shughuli nyingi za kibiashara na uwepo wa wateja wengi nyuma.

Muuzaji wa matunda akiwa kando ya banda lake lililopangwa kwa ustadi akitabasamu huku akipanga machungwa katika mazingira yenye matunda mbalimbali kama tufaa, ndizi, tikiti maji, papai na mengine ya kitropiki yaliyopangwa kwa mvuto kwenye rafu za mbao. Banda hili lina paa la kujikinga na jua likionyesha mandhari ya soko la ndani lenye shughuli hai.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za biashara ya matunda na mbogamboga, ambapo wauzaji na wanunuzi wamejikusanya chini ya miamvuli mikubwa kwaajili ya kujikinga na jua. Mazao kama ndizi, nyanya, pilipili hoho na mengine yamepangwa vizuri kwenye vikapu na meza, huku watu wakishiriki kikamilifu katika ununuzi wa mauzo.

Mandhari yenye mvuto katika soko la matunda ambapo wanawake wawili wamesimama karibu na meza za hizo pangu kwa matunda kama tufaji, kundu na kijani. Machungwa na matunda makubwa kama papai au tiketi. Mwanamke mmoja amevaa koti na mwingine gauli na mistari mikuu na niupe. Wakionekana kushiriki katika shughuli ya ununuzi. Mandhari hii na kisi soko hai katika jamii.

Mtu aliyeshika simu janja iliyo wazi inaoonesha huduma za fedha kwa njia za simu, ikionesha chaguo za muhimu kama nunua voda, ikopo, akiba, akaunti yangu, kila mmoja ikiwa na aikoni ya rangi tofauti. Mandhari hii inaakisi urahisi wa kutumia huduma za kifedha kupitia simu.

Kabati la nguo lililopangwa kwa ustadi ndani ya duka la nguo katika jengo la biashara likiwa na sehemu mbalimbali zenye mavazi ya jadi au rasmi kama mashati yaliyokunjwa, yaliyoning'inizwa au kupangwa kwa rangi na mitindo tofauti. Mpangilio huu unaonyesha usafi na urahisi wa kuchagua bidhaa na mvuto wa kibiashara unaoendana na mazingira ya kisasa ya duka la rejareja.

Duka kubwa la kisasa la nguo ambapo suti na mashati yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na wavu wa kutundikia. Zikiwa na rangi mbalimbali kama nyeusi, kijivu na samawati. Mandhari ya kisasa yenye sakafu za vigae na taa za dari huongeza mvuto wa ununuzi. Huku tofauti ya mavazi na mpangilio wa bidhaa huonesha muhimu wa mazingira rafiki yanayovutia wateja.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja la nguo za kiume ambapo suti, mashati rasmi na suruali zimepangwa kwa ustadi kwenye wima na meza ya kati huku bango la matangazo lenye punguzo la bei, likionekana mbele mpangilio safi mwangaza wa kutosha na utoaji wa bidhaa kwa mtindo wa kuvutia unaakisi mbinu za kisasa za uuzaji wa nguo.

Duka la rejareja la bidhaa za mtindo, likiwa na mikoba na viatu vilivyopangwa kwa ustadi kwenye rafu na meza. Huku wateja na wahudumu wakishiriki kikamilifu katika shughuli za ununuzi. Mandhari yenye msongamano wa watu na mpangilio wa bidhaa unaakisi mazingira na hali ya kibiashara ambapo wateja hupata fursa ya kuchagua kwa urahisi bidhaa mbalimbali za mitindo na hivyo huimarisha uzoefu wa ununuzi.

Lango la duka la rejareja la kisasa la nguo, likiwa na milango ya vioo, huku ndani kukionekana na nguo za rangi za kijani na manjano zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari hii inaakisi mazingira ya kuvutia ya duka la rejareja, ambapo mpangilio wa bidhaa, mwangaza wa kutosha na muonekano wa kisasa, huongeza mvuto kwa biashara.

Duka la rejareja lililojaa wateja waliovaa mavazi ya aina mbalimbali wakichagua mikoba na viatu vilivyopangwa kwenye rafu na ukuta wa duka. Mandhari hii inaakisi mazingira ya wanunuzi yenye msongamano huenda katika kipindi cha mauzo au saa za kilele, ambapo wateja huonyesha tabia ya kuchunguza na kuchagua bidhaa kwa haraka. Mpangilio wa bidhaa ni mwingiliano wa watu unaonyesha mbinu za kuvutia wateja ndani ya duka kubwa la rejareja.

Mazingira ya ndani ya duka kubwa la rejareja la viatu ambapo masanduku ya njano yaliyojaa viatu yamepangwa kwa safu na wateja kadhaa wakiwa wanachunguza bidhaa, mtu mmoja aliyevaa suti amesimama karibu na maonyesho ya viatu akionekana kama mfanyakazi au mteja wa daraja la juu. Mandhari hii inaakisi shughuli za kibiashara katika maduka ya kisasa.

Duka kubwa la kisasa la nguo, lenye rafu na wavu wa kutundikia mavazi mbalimbali kama mashati, suruali na makoti, pamoja na mikoba na nguo zilizokunjwa kwa juu ya rafu. Ukuta wa nyuma wenye mistari ya njano na nyeupe huongeza mvuto na muonekano, huku mabango ya taarifa yakionyesha mpangilio wa kibiashara. Mandhari hii inaonyesha mazingira safi yaliyopangwa vizuri yanayochochea ununuzi wa mavazi kwa urahisi.

Sehemu ya duka kubwa ya rejareja la nguo ndani ya jengo la kibiashara ambapo makoti ya suti za kiume, yamepangwa kwa mpangilio maridadi kwenye mabembe ya chuma akionyesha rangi na mitindo mbalimbali kama manjano, samawati ya bahari na samawati ya fifu mpangilio huu wa kuvutia unaakisi ubora wa huduma na ufanisi wawasilishaji wa bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka rejareja ikiwa na mpangilio wa kuvutia wa vikombe mitungi mashine ya kahawa na siku hizi akijihitaji kwa ajili ya kuchakata oda, mandhari yenye mwanga na joto na mpangilio wa vifaa uongeza mvuto wa mazingira na kuonyesha jinsi huduma za vinywaji vinavyotolewa kwa ustadi ndani ya maduka ya kisasa.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja la nguo hususani kitengo cha mavazi ya kike ambapo nguo mbalimbali kama vile blauzi, suruali na gauni zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mabega bango linaelekeza wateja mahali pa kujaribu mavazi huku alama ya bei ikionekana kwenye moja ya mabango ya mauzo. Mandhari hii inakisi mazingira ya kisasa ya manunuzi ya nguo kwa watoto.

Korido ya duka kubwa la rejareja katika sehemu ya vinywaji, ambapo rafu zimepangwa kwa juisi na vinywaji mbalimbali vilivyofungashwa kwenye chupa pakti kwa mpangilio, inayoendana na chapa za radha. Mwanga wa dali unaangaza vizuri eneo hilo huku sehemu ya nyuma, ikionyesha bidhaa nyingine kama vifaa vya usafi au bidhaa za jumla na gari la kununulia likionekana ndani ya korido.

Korido la duka la rejareja lenye rafu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali za usafi binafsi kama sabuni, zikiwa na alama za matangazo ya punguzo la bei zilizoandikwa kwa wazi. Mandhari hii inaakisi mazingira ya kawaida ya ununuzi wa rejareja ambapo bidhaa hupangwa kwa mpangilio wa kuvutia ili kuhamasisha wateja.

Korido ya duka kubwa la rejareja lenye mpangilio mzuri wa vyombo vya plastiki vya jikoni kama vikombe, mabakuli, mitungi na vyombo vya kuhifadhi chakula vyote vikiwa vimepengwa kwa rangi na ukubwa tofauti. Wateja wawili wanaonekana wakichagua bidhaa huku toroli ya ununuzi ikiwa na bidhaa. Jambo linaloonyesha urahisi wa ununuzi, upatikanaji wa bidhaa mbalimbali na umuhimu wa mazingira ya kuvutia katika biashara.

Korido la duka la rejareja, lenye bidhaa mbalimbali kama viti vya plastiki vilivyopangwa upande wa kushoto, safu ya baiskeli katikati na kontena la mipira la rangi tofauti upande wa kulia. Huku rafu za nyuma zikiwa na bidhaa za utunzaji binafsi. Madhari hii inaakisi mpangilio wa kisasa wa maduka makubwa ya rejareja yanayotoa bidhaa tofauti kwa wateja.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja la viatu ambapo viatu vya rangi mbalimbali kama samawati, nyeusi na njano, pinki na kijani vimepangwa kwa mpangilio mzuri sakafuni huku rafu za nyuma zikionyesha viatu vingine. Ukuta wa kushoto una rangi ya manjano na sakafu yenye vigae safi na mapambo ya picha za bidhaa inasisitiza mvuto wa kibiashara.

Mteja aliyevaa shati la kahawia na kubeba begi la kitambaa lenye maandishi ya kijani, akiwa mbele ya rafu ya mbogamboga ya ndani ya duka kubwa la rejareja. Mazao safi kama: pilipili hoho za rangi tofauti, tangawizi, matango, nyanya, tikitimaji dogo na parachichi; yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya vikapu vilivyo na vibao vya maelezo. Mandhari hii inaakisi tofauti ya wingi wa bidhaa zinazopatikana katika maduka makubwa ya rejareja ya kisasa.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja ambapo bidhaa kavu kama nafaka na Kakao zimepangwa kwenye magunia makubwa yenye vifuniko vya plastiki na vijiko vya kuchotea huku kila bidhaa ikiwa na kibao cha bei kinachoonyesha gharama kwa kipimo husika. Mpangilio huu unasisitiza ununuzi wa bidhaa kwa wingi bila vifungashio vya plastiki.

Korido ya duka kubwa la rejareja lenye rafu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali za vyakula kama juisi za limao na ndimu, mchuzi wa pilipili, na viungo vya kupikia, huku matangazo ya bei maalumu yakionekana kwa pembeni. Mandhari hii inaangaziwa tofauti ya bidhaa za kimataifa, mpangilio unaovutia bidhaa, na mazingira safi yanayoboresha uzoefu wa ununuzi wa kila siku kwa wateja.

Sehemu ya ndani ya duka rejareja inayohusisha kitengo cha mikate na vitafunwa. Ambapo kabati kubwa ya kuhifadhi kwa baridi limepangwa kwa bidhaa kama mikate, mahamri, keki na vitafunwa vingine vilivyowekwa kwenye trei na kuandikwa bei. Juu ya kabati kuna vifungashio vya mikate vilivyoningzwa, huku nyuma akionekana halafu za bidhaa nyingine na wateja wawili walioko karibu na kaunta.

Korido lenye muangaza mkali ndani ya duka la rejareja ambapo rafu zimepangwa kwa ustadi wa bidhaa mbalimbali za vyakula vilivyo fungashwa na mafuta ya kupikia, michuzi vyakula vya makopo, tambi na bidhaa kavu nyingine. Sakafu ni safi na yenye kung'aa huku taa za dari zikitawanya mwanga sawa na kutawanya korido hiyo ikielekeza sehemu nyingine ya duka.

Mandhari ya ndani ya duka rejareja yenye korido, zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji vya chupa bidhaa za usafi binafsi na vifaa vya matumizi ya nyumbani. Huku mteja akiwa na kikapu cha ununuzi akichagua bidhaa. Ukuta wa nyuma una mabango na chapa maarufu jambo linaloashiria kuwa duka hili linauza pia vifaa vya kielektroniki.

Sehemu ya duka la kisasa la rejareja lenye rafu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, zikiwemo chupa kubwa za mafuta ya kupikia upande wa kushoto, bidhaa za usafi juu yake na pakti za vyakula kama tambi, vitafunwa katikati na kulia. Mpangilio huu safi na wa kuvutia unaakisi mazingira ya kisasa ya duka la rejareja yanayolenga urahisi wa ununuzi.